Dawa ya pembejeo za kilimo na mifugo iliyo katika chupa ya kioo yenye mfuniko wa kijani na huku ikiwa na lebo nyeupe yenye maandishi mekundu na meusi na pembeni kukiwa na kasha lenye rangi nyekundu na maandishi meupe na mekundu ya dawa hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na majengo makubwa ya ghorofa, yenye kuta zenye rangi nyeusi na nyeupe na mbele kukiwa na vioo vikubwa na chini ikiwa vimezungushiwa uzio wenye rangi ya grei, na huku mbele kukiwa na duka lililo na picha zenye dawa ya mifugo na kando kukiwa na watu.

Dawa ya wanyama ikiwa katika kikopo kidogo chenye rangi nyeusi na mfuniko mweupe na huku ikiwa imefunikwa na karatasi jeupe lenye rangi ya kijani na maandishi mekundu na meupe na pembeni kukiwa na boski lililo na dawa hiyo liliwa na picha ya wanyama paka na mbwa.

Dawa ya pembejeo za kilimo na mifugo, ikiwa ndani ya kopo leupe lililofungwa likiwa na ufito wa rangi ya zambarao na maandishi meupe ya dawa hiyo, na huku kukiwa na picha ya kuku na pembeni kukiwa na kasha la dawa hiyo.

Duka lenye dawa za kilimo na mifugo, likiwa na kuta zenye rangi ya kijani na shelfu za mbao nyeupe, na ndani ya duka hilo kukiwa na chupa mbalimbali, na makopo yaliyo na dawa za mifugo na kilimo, na baadhi zikiwa ndani ya paketi, na nyingine ndani ya magaloni makubwa.

Duka lenye chumba cha dawa za mifugo na kilimo lililo na kuta za kijani na nyeupe, pia kukiwa na shelfu za kuwekea dawa zenye rangi nyeupe na juu ya shelfu hizo kukionekana dawa mbalimbali zilizo katika makopo, vimifuko vidogo na chupa.

Sehemu iliyowekwa mifuko ya dawa za kilimo na mifugo, ikiwa na rangi nyeupe na maandishi kijani na njano yaliyo na uzito mbalimbali yakiwa yamewekwa kwa kupangwa.

Mfuko mweupe mkubwa ulio na pembejeo ya kilimo aina ya mboleo, ikiwa katika mfuko ulioandikwa kwa maandishi ya kijani na mengine yakiwa ya bluu.

Chumba chenye pembejeo za kilimo na mifugo, na ndani ya chumba hicho ikionekana magunia meupe yaliyo na mbolea za kilimo, huku yakiwa na maandishi meusi na kijani, na ndani yake kukiwa na mbolea hizo.

Kasha la dawa za wanyama lililo na rangi ya maziwa, njano, na ufito wa kijani na karoti, huku likiwa na maandishi ya rangi nyeusi, bluu, na karoti, na mbele ya kasha hilo kukiwa na picha za wanyama.

Dawa ya mifugo ikiwa katika kopo, yenye rangi ya karoti, ufito mweusi na mwekundu, na maandishi meusi yakielezea dawa hiyo, na huku mbele ya kopo hilo, kukiwa kumechorwa picha ya mnyama.

Wataalamu wa dawa za kilimo na mifugo wakiwa ndani ya chumba wamekaa kwenye viti na meza ndogo, mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu na kitambulisho shingoni chenye kamba na mwingine akiwa amevaa shati la mikono mirefu na kitambulisho shingoni wakiwa wanatabasamu, na huku pembeni kukiwa na vichanja vilivyopangwa baadhi ya dawa hizo kwenye chupa na paketi.

Chumba chenye rangi nyeupe ukutani na vichanja vya mbao vilivyopangwa chupa za dawa na vimifuko vidogo vya mbegu za kilimo huku akionekana mwanamke aliyesimama ndani.

Picha inayoonyesha boksi na chupa ya dawa za mifugo jamii ya paka na mbwa zilizo andikwa kwa maandishi ya lugha ya kiingereza yenye rangi nyeupe na kijani na kuchorwa picha za wanyama hao katika boksi na chupa hiyo.

Eneo la wazi ya soko kwa ajili ya mazao ya biashara, kukiwa na mikungu mingi ya ndizi mbichi na huku wakionekana wanawake walioshika ndizi hizo na kuzitazama, na kando kukiwa na vikapu na mifuko.

Shamba la mazao ya biashara aina ya ndizi, kukiwa na shamba kubwa lililo na migomba mingi mikubwa na midogo. Na katika migomba hiyo baadhi ikiwa tayari imetoa mikungu ya ndizi mikubwa.

Sehemu ya shamba lenye mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizo fungwa katika mabomba meusi na kamba zikining'inia, na huku mimea hiyo ikiwa ndani ya mifuko ya plastiki yenye udongo na kando kukiwa mipira myeusi kwaajili ya kumwagilia, na akionekana mtu mwanaume aliyeinama akiangalia nyanya hizo.

Zao la biashara aina ya migumi ikiwa imewekwa chini ikiwa tayari imeivaa na huku kukiwa na vijana watatu waliovaa kofia, wakiwa wanachambua migumi hio, na nyuma ya vijana hao ikionekana kichaka chenye miti midogo ya kijani na kando kukiwa na kindoo kidogo chenye rangi nyeupe.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya zilizopandwa ndani ya mifuko mikubwa ya plastiki nyeupe na yenye udongo ndani yake, huku zikiwa zimefungwa kwenye miti na kamba ili ziweze kutambaa, na nyanya hizo baadhi zikiwa zimeiva na nyingine mbichi, huku anaonekana mwanamke anayeangalia nyanya hizo.

Sehemu ya shamba lenye zao la biashara aina ya matikiti maji yaliyopandwa katika udongo wenye rangi nyekundu na katikati ya shamba hilo kukiwa na njia iliyopita. Na huku yakiwepo matikiti yaliyovunwa tayari yamewekwa chini na moja likiwa limebebwa begani na mtu aliyevaa nguo ya bluu bahari.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vikiwa bado katika shamba, na huku vikionekana kuwa na majani dhaifu, yaliyonyauka na juu ya udongo kukionekana matunda ya vitunguu hivyo.

Zao la biashara aina ya mibuni ikiwa tayari imevunwa, yenye rangi nyekundu na kupakiwa ndani ya mifuko meupe, na huku wakionekana wakina mama wengi walioinama wakiendelea kulichambua zao hilo la mibuni na wengine wakiendelea kupakia katika mifuko.

Mazao ya biashara yakionekana sehemu ya shamba lililopandwa mazao aina ya matango, yakiwa yamefungwa katika miti na huku akionekana mtu aliyeshika tango katika mkono wake.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji likiwa shambani, tayari vimekomaa na kuvunwa na katikati ya vitunguu hivyo kukionekana mipira midogo ya kumwagilia maji, yenye rangi nyeusi na kando kukiwa na maganda ya vitunguu hivyo.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji likiwa tayari shambani limevunwa na kando ya shamba hilo, yakionekana majani yaliyokatwa kutoka kwenye vitunguu hivyo vilivyo rundikwa katika mafungu mbalimbali, vingine vikiwa kwenye maguni na kando kukionekana vijana waliosimama na walioinama na kupakia vitunguu hivyo.

Sehemu ya shamba lenye mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa shambani, zikionekana baadhi zimeiva na nyingine mbichi. Na katikati ya shamba hilo akionekana mwanaume aliyeshika tenga la rangi ya kijani na kuvaa nguo ya kijani, huku akiwa na tenga lililojaa nyanya na tenga jingine likiwa kwa chini.

Sehemu ya shamba kubwa lenye mazao ya biashara aina ya vitunguu maji, vikiwa tayari vimevunwa katika shamba na baadhi ya vitunguu vikiwa bado vimeachwa katika mistari, na vingine vikiwa vimepakiwa katika magunia, na vingine vikiwa kando ya shamba hilo vikiwa ndani ya magunia na kufunikwa turubai jeupe.

Zao la biashara aina ya mibuni iliyoiva, yenye rangi nyekundu ikiwa imewekwa juu ya maturubai katika mafungu huku wakionekana vijana waliokaa wamevaa kofia na wengine wamesimama wakisubiri kuuza mibuni hiyo.

Shamba la migomba likiwa na mazao ya biashara aina ya ndizi mbichi, zilizokatwa kutoka kwenye migomba hio na kuwekwa chini zikiwa zimepangwa katika mafungu na huku mbele wakionekana vijana waliovaa makoti ya kijani wakiwa na kofia nyeusi na huku mikononi mwa wakiwa wameshika visu na kuvaa buti nyeusi.

Mazao ya biashara aina ya viazi mviringo yakiwa pembeni ya shamba lililo na nyasi na huku yakiwa yamewekwa ndani ya magunia yenye rangi nyeupe na mistari myekundu, yakiwayamefungwa kwa kamba juu na mengine yakiwa bado yanapakiwa viazi hivyo.

Zao la biashara aina ya mipapai ikiwa imepandwa katika shamba, na katika shamba hilo kukiwa na mashimo yaliyochimbwa na mipapai kupandwa ndani yake. Na kando akionekana mwanaume aliyevaa shati la bluu bahari na kofia nyeusi akiwa amechuchuma na kuangalia mapapai hayo mabichi.

Shamba la mazao ya biashara aina ya papai ikiwa katika shamba lililopandwa kwa mistari na huku ikionekana miti ya mipapai ikiwa na mapapai mabichi na mengine yaliyoiva na huku akionekana mwanaume akiyevaa fulana nyekundu na suruali ya bluu akichuma baadhi ya papai lililoiva.

Zao la bishara aina ya mibuni ikiwa bado shambani huku ikionekana sehemu ya baadhi ya mibuni hiyo ikiwa na matawi ya mibuni iliyoiva na baadhi yakiwa bado mabichi.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vyekundu, likiwa limerundikwa katika shamba, huku pembeni kukionekana miti midogo ya kijani, na juu ya vitunguu hivyo akionekana mtu aliyeshika tenga akimimina vitunguu hivyo.

Zao la biashara, aina ya mibuni, likiwa tayari katika shamba kubwa lenye mibuni mingi, na huku yakiwa matunda yake yameiva na kuwa na rangi nyekundu na Katika shamba hilo, akionekana mwanaume aliyevaa fulana ya njano, akiwa ameshika mti wa mbuni tayari kwa kuchuma.

Mazao ya biashara aina ya viazi mviringo yakiwa yamewekwa ndani ya magunia meupe na kushonwa kwa kamba. Huku wakionekanaa vijanaa waliovaa kofia wakiendelea kupakia viazi na kushona magunia, na huku pembeni kukiwa na gari lenye tera la kijani.

Eneo la shamba kubwa, huku kukiwa na watu sita walio katika eneo hilo la shamba, wakiwa wameshika majembe, wakiinama na kuchimba zao la biashara aina ya viazi mviringo. Kando ya shamba hilo kunaonekana rundo kubwa la viazi mviringo vilivyorundikwa.

Sehemu ya shamba iliyo na nyasi na miti pembeni, huku kando kukionekana watu waliokaa (wanaume kwa wanawake) wakilizunguka rundo kubwa la zao la biashara aina ya viazi vitamu, na kando yake kukiwa na makasha ya kuwekea viazi yenye rangi ya bluu na kijani.

Sehemu ya wazi iliyowekwa zao la biashara aina ya mibuni iliyoiva yenye rangi nyekundu, huku ikiwa imewekwa juu ya masturbating na nyingine zikiwa ndani ya magunia yenye rangi nyeupe. Pia wakionekana watu waliokaa na wengine wamesimama huku wakiangalia na kuchambua mibuni hiyo .

Sehemu ya ardhi iliyorundikwa mazao ya biashara aina ya mahindi mabichi, yakiwa yamevunwa kutoka shambani. Na huku akionekana kijana aliyevaa kofia na buti nyeusi, akishika baadhi ya mahindi hayoo na kuweka ndani ndoo ya kijani. Na kando likionekana shamba la mahindi likiwa bado na mahindi yaliyo shambani.

Sehemu inayoonyesha kina mama wamekaa wakichambua zao la biashara aina ya karanga katika vyombo maalumu vyenye rangi ya kijani na bluu na baadhi wakionekana wakiongea na pia pembeni kuna sehemu iliyowekwa magunia meupe ambayo tayari limewekwa zao hilo.

Sehemu ya shamba lenye mazao ya biashara mbalimbali, yakiwa yamepandwa katika matuta. Tunaona baadhi ya mazao hayo yakiwa yamefungiwa miti, na pembeni tunaona kuna toroli likiwa limebeba mazao hayo kama: ndizi, karoti na vitunguu maji.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vyekundu vikiwa vimerundikwa shambani kwenye udongo, pia pembeni kukiwa na nyasi za kijani na juu yake kukiwa kumefunikwa nyasi kavu.

Zao la biashara aina ya nanasi ikiwa shambani, na huku baadhi yakiwa yamevunwa na kuwekwa ardhini na mengine yakiwa ndani ya kasha la bluu, akionekana kijana aliyevaa kofia na sweta lenye mistari meupe na kaptura nyeupe, akiwa anabeba katika kasha.

Naona zao la biashara aina ya ndizi likiwa bado shambani hapo kuna migomba ambayo tayari inamikungu ya ndizi ambayo tunaona baadhi imefunikwa kwa mifuko ya bluu.

Sehemu ya shamba akionekana mkulima aliyevaa kofia nyeusi, fulana nyeusi na mabuti meusi; akiwa kando ya zao la kabeji zilizovunwa, na nyuma yake kukionekana vichaka vya majani mabichi yaliyochanganyika na majani makavu.

Shamba la mimea lililo na udongo usiokuwa na majani na huku ikionekana mimea iliyopandwa kwa mistari na katika kila mstari wenye mmea ukiwa na mpira wa maji wenye rangi yeusi, uliyopita katika ardhi hiyo na kando la shamba hilo kukiwa na vichaka vya majani.

Kilimo cha mazao ya nyanya, ikiwa imepandwa ndani ya mifuko iliyowekewa udongo na baadhi ya nyanya zikiwa zimeiva na nyingine zikiwa mbichi.

Sehemu ya shamba lenye kilimo cha umwagiliaji lililozungukwa na miti mikubwa iliyo na majani ya kijani, na shamba hilo likiwa na matuta yaliyotengenezwa ambayo yana mipira myeusi ya maji juu yake na kando ya matuta hayo kukiwa na mifereji iliyojaa maji.

Shamba la kilimo cha umwagiliaji huku yakionekana baadhi ya matuta makubwa yaliyopandwa mimea kwa mistari, na huku kukiwa na mipira ya maji yenye rangi nyeusi iliyotandazwa katikati ya mimea hiyo kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba ya kilimo cha umwagiliaji huku yakionekana mazao yaliyopandwa katika shamba hilo katika viboksi vidogo kwa ustadi.

Shamba la nyanya zilizopandwa ndani ya mifuko myeusi yenye udongo na kufungwa kwa kamba zikitambaa na huku akionekana kijana aliyeinama akiangalia nyanya hizo zilizoiva na nyingine zikiwa mbichi.

Shamba la mimea lililo ndani ya banda lililoezekwa kwa vyuma vyeusi na nyavu kubwa nyeusi juu na ndani ya banda hilo kukiwa na mimea iliyowekwa katika vitalu na kupandwa ndani ya mifuko myeupe iliyo na udongo na kando ya mimea hiyo kuna vibarabara ambavyo kuna watu waliosimama katikati yake.

Naona kuna sehemu ya shamba kukiwa na wakulima sita ambao wote ni wanaume. Katika hao wanaume, wawili wakiwa wamevaa kofia, wakiwa shambani wakipandikiza baadhi ya mazao katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba lililopandwa miche kwa mistari na kutandazwa mipira ya mabomba kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji .

Mashine ya kilimo iliyo na vyuma vyenye rangi ya njano na nyekundu na matairi madogo yenye rangi nyeusi, ikiwa katika shamba lenye nyasi za kijani na zenye maua ya njano na huku kwa mbele kukionekana msitu wenye miti mikubwa.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, lenye rangi nyekundu, likiwa limefungwa jembe la kulimia nyuma tayari kwa kulima. Na huku pembezoni mwa shamba hilo kukiwa na shamba kubwa lililopandwa mahindi na juu ya chombo hicho cha kulimia kukiwa na watu wawili wakiendesha trekta hilo.

Mashine ya kilimo iliyo na rangi yenye kutu, na huku ikiwa katika shamba kubwa lenye majani mengi, na ikiwa katika eneo hilo ikikata hayo majani.

Mashine ya kulimia aina ya trekta, yenye rangi nyekundu, juu ikiwa imefunikwa kwa turubai jeupe, na sehemu ya mbele kuna mtu aliyevaa nguo ya pinki, akiwa analima, na nyuma ya mashine hiyo kukiwa na jembe la kulimia katika eneo la shamba lililo wazi.

Mashine ndogo ya kilimo ikiwa katika eneo la shamba lililolimwa, huku ikiendelea kulima, na kando ya shamba hilo kukiwa na miti ya vichaka yenye majani ya kijani na kando kukiwa na wigo wenye vyuma vyenye waya.

Mashine ya kilimo yenye rangi nyekundu na karoti, akionekana mtu aliyepanda katika mashine hiyo akiendesha ndani ya shamba lililolimwa tayari, na kando ya shamba hilo, kukionekana miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba lililolimwa na ndani ya shamba hilo kukiwa na mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu na njano, na ndani ya shamba hilo akionekana mkulima aliyevaa suruali ya bluu na mabuti meusi akiwa ameshika mashine hiyo akiendelea kulima.

Mashine ya kilimo yenye rangi nyekundu iliyozungushiwa vioo sehemu ya dereva ikiwa katika shamba kubwa, ikiwa ina kata nyasi na kando ya shamba hilo ikionekana magari meusi na watu huku kukiwa na bendera zenye rangi nyekundu.

Mashine ya kilimo iliyo na rangi nyeupe na matairi makubwa yenye rangi nyeusi, na huku pembeni kukiwa kumefungwa mashine yenye rangi nyekundu ikiwa katika shamba lenye mazao ya kijani na mashine hiyo ikiwa inakata mimea hiyo .

Mashine ya kulimia yenye rangi ya bluu na matairi makubwa meusi, na huku sehemu ya nyuma kukiwa kumefungwa mashine nyengine ndogo yenye rangi nyekundu na matairi madogo manne, ikiwa katika shamba lililo na majani mafupi na kando kukiwa na miti mikubwa.

Mashine ya kilimo yenye rangi nyekundu ikiwa inaonekana kwa nyuma imefungwa chuma chenye rangi nyekundu kinachovutwa kwenye ardhi iliyolimwa na mashine hiyo ikionekana na matairi makubwa meusi.

Chumba chenye mashine ya kilimo ikiwa imefungwa na vyuma vyenye rangi nyeupe, na juu ya mashine hiyo kukiwa na vimifuko vyeusi vilivyo na miche ya mbegu ya kijani juu yake.

Gari la kulimia shambani aina ya trekta, likiwa tayari shambani kwa ajili ya kulima. Shamba hilo likiwa limezungukwa na miti, na sehemu nyingine kukiwa na nyasi ambazo bado hazijalimwa.

Sehemu ya bwawa la ufugaji wa samaki, likionekana kua limejengwa kwa mawe pembeni na katikati ya bwawa kukiwa na maji, yaliyoota mimea yakijani ndani yake, huku kukiwa limezungushiwa wigo wa mbao na miti iliyopandwa kando ya bwawa hilo.

Kilimo cha ufugaji wa samaki, likionekana bwawa lililo na samaki wengi na maji aina ya kambale, wakiwa ndani ya maji, na sehemu ya juu kukionekana uoto wenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ufugaji wa samaki yakionekana mabanda mengi yaliyojengwa kwa vyuma, mbao na nyavu na huku baadhi ya mabwawa hayo yakiwa na maji ndani yake na samaki wadogo wengi wakiwa wanaelea ndani ya mabwawa hayo.

Sehemu ya bwawa la kufugia samaki lililo na maji, mawe na majani ndani yake na huku ndani ya bwawa hilo wakionekana samaki wakubwa na wadogo walio na rangi ya karoti.

Sehemu ya bwawa la kufugia Samaki, lililotengenezwa kwa matofali na kando yake kukiwa na mbao zilizopangwamfano wa daraja. Huku kuta za bwawa hilo zikiwa zimefunikwa na plastiki nyeusi, na kando ya bwawa hilo kukiwa na vichaka vya miti.

Bwawa la kufugia samaki lenye maji na kando ya bwawa hilo kwenye kingo kukiwa na makaratasi meusi, na pembeni kukionekana ardhi yenye miti ya kijani na manyasi; na kando ya bwawa hilo akionekana kijana aliyevaa aliyevaa shati jekundu na kofia nyekundu.

Sehemu iliyowekwa mazao ya chakula aina ya mahindi, yakiwa ndani ya mifuko iliyo wazi meupe, huku wakionekana wanaume waliosimama, na wengine waliovua mashati, na pembezoni kukiwa na mifuko ambayo tayari imeshonwa, na kupakiwa mahindi hayo.

Sehemu ya msitu iliyo na miti mikubwa, na vichaka vidogo vya miti na sehemu nyingine kukiwa na mto. Na katika msitu huo, kukionekana barabara iliyo na daraja la miti, linalovuka katika mto huo.

Shamba la misitu lililozungukwa na miti mirefu ya kijani na katikati ya shamba hilo kukiwa na vitalu vya miche ya miti midogo ya aina mbali mbali, pia akionekana kijana alieyevaa fulana nyekundu na mistari meupe akiwa ameinama anaangalia miche hiyo.

Sehemu ya msitu iliyo na milima midogo na mabonde huku ikionekana vichaka vya miti midogo na miti mikubwa na katika msitu huo ikionekana njia nyembamba ya wapita kwa miguu na watu wakionekana kupita katika njia hiyo.

Sehemu ya shamba la kilimo cha misitu lililozungushiwa wigo wa senyenge, na ndani ya shamba hilo wakionekana watu waliozungukia kitalu kilichopandwa miti hiyo na huku baadhi wakiwa wameshika vimifuko vilivyo na miti ndani yake.

Sehemu ya chumba chenye mimea inayotumia maji kukua bila udongo, huku kukiwa na vyuma vyenye rangi nyeupe na kijivu, vilivyo na matobo yaliyopandwa mimea hiyo, inayoning'inia na mingine kutambaa katika vyuma hivyo.

Sehemu ya chumba chenye mimea ya kilimo inayotumia maji bila ya udongo kukiwa na kontena jeupe lililo na mimea ndani yake, na pembeni mwa chombo hicho kukiwa na tundu lililo na mmea ulioota.

Sehemu ya shamba la mimea inayotumia maji bila udongo, kukiwa na mimea iliyopandwa katika matundu ya vyuma, na huku kwa chini kukionekana mizizi ya mimea hiyo ikiwa imeingia katika chombo kilicho wazi.

Banda lenye shamba la kilimo, kinachotumia maji bila udongo, lenye uzio wa rangi nyeupe na mipira ya mabomba ya maji yaliyofungwa pembeni, huku kukiwa na miche mbalimbali iliyopandwa ndani ya maboksi maalumu.

Kilimo cha mazao yanayotumia maji bila udongo, ikionekana sehemu ya chini ya mazao hayo. Mizizi ikiwa ndani ya beseni jeusi lenye maji, huku kukionekana mpira mweusi ulionganishwa na kifaa cha kijani. Na sehemu ya juu ya mizizi hiyo kukionekana chombo cha kijani kilichopitisha mimea hiyo.

Kilimo cha umwagiliaji kisichotumia udongo, huku likionekana baadhi ya shamba lililozungukwa na miti. Pia kukiwa na vichanja vilivyofungwa mabomba meupe yenye matundu na baadhi ya matundu hayo kukiwa na mimea ya kijani iliyooteshwa ndani yake.

Sehemu ya kilimo cha maji kisichotumia udongo, kukionekana kontena jeupe lililofunikwa, na huku pembeni kukiwa na tundu lililopitisha mmea wa kijani ambao umeota kwa kutambaa.

Banda kubwa la mazao ya kilimo yanayotumia maji bila udongo, likiwa limeezekwa juu na kushikiliwa na miti na pembeni kuwa wazi, na ndani ya banda hilo kukiwa na vyuma vyeupe vyenye matundu vilivyofungwa juu ya vyuma na matundu hayo yakiwa na mimea ya kijani iliyopandwa ndani.

Zao la mimea inayo tumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika vitalu vilivyowekwa juu ya vichanja, katika matundu ya vyuma vyeupe uku vikiwa vimeshikiliwa na vyuma vingine kwa pembeni.

Sehemu ya chumba kilicho na mazao yanayotumia maji bila udongo, huku kukionekana chuma kilicho na matundu chenye rangi nyeupe, kikiwa kimepandwa mazao hayo. Na huku mizizi yake ikitokeza, nyuma ya chombo hicho, na kuelekea katika kifaa chenye rangi ya bluu, kilicho na maji ndani yake.

Sehemu ya chumba cha ulimaji wa umwagiliaji bila udongo, kukiwa na mashine yenye mabomba meupe yenye matundu makubwa katikati, na ndani ya matundu hayo kukiwa na mimea mitatu yenye rangi ya kijani iliyopandwa.

Chumba chenye mimea inayotumia maji bila udongo, kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na sakafu ya kahawia. Ndani ya chumba hicho kukiwa na bomba lenye rangi nyeupe lililo na matundu. Na katika sehemu ya juu kuna mmea wenye rangi ya kijani na katika sehemu ya chini kuna mimea yenye rangi ya kahawia.

Sehemu ya shamba lililo na manyasi yaliyokauka kwa chini na kando kukiwa pana majani mabichi, na huku kukionekana vijanja vilivyotengenezwa kwa vyuma vyeupe na mabati. mabati hayo yakiwa yametobolewa na kupandwa mimea inayotumia maji bila udongo.

Sehemu ya Shamba la mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika mabomba makubwa meupe, yaliyotengenezwa juu ya vichanja, na juu ya mabomba hayo kukiwa na matundu yaliyopandwa mimea ndani yake.

Banda lenye mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imeoteshwa katika visanduku vitano vyeupe vyenye matundu juu, na mimea hio kupandwa katika hayo matundu. Huku visanduku hivyo vyeupe vikiwa juu ya makasha makubwa yenye rangi nyekundu, na kando kukiwa na meza ya kijani.

Sehemu ya chumba kilicho na mazao yasiyotumia udongo ya umwagiliaji. Huku kukionekana mabomba makubwa meupe yaliyo na matundu pembeni, na ndani ya matundu hayo kukiwa na mimea iliyopandwa.

Kilimo cha umwagiliaji kisichotumia udongo, kikionekana kukiwa na makopo matatu meusi, ambayo ndani yake kuna mimea iliyopandwa katika vichanja vyeupe.

Sehemu iliyo na mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa katika eneo lililosakafiwa chini, na juu kukiwa na vyuma vyeupe vilivyobeba mabomba yaliyo na matundu katikati, na katika matundu hayo kukiwa na mimea iliyopandwa.

Mabomba kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji bila udongo, yenye rangi nyeupe na bluu, yakiwa yameandaliwa tayari kwa upandaji wa mazao.

Banda lenye mimea ya umwagiliaji bila udongo lililowezekwa kwa paa kukiwa na mimea iliyopandwa ya kijani katika mashimo ya mabomba makubwa meupe juu ya vichanja.

Banda lenye mimea ya kilimo cha umwagiliaji kisichotumia udongo, ikionekana kuna mimea imepandwa katika vishimo vilivyoko katika mabomba hayo meupe, huku ikionekana maji yakitiririka katika mabomba ya rangi ya bluu, na chini ya vichanja hivyo kukionekana mimea ya kijani kibichi.

Kilimo cha kisasa bila udongo, kukiwa na mimea ya kijani mfano wa mboga mboga, zikiwa katika chombo chenye rangi ya bluu likiwa limening'inizwa katika banzi la mti mkavu, na chini ya kopo hilo kuna turubai lenye rangi ya bluu.

Banda lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe na vyuma vya kijani, huku ikionyesha mazao ya umwagiliaji yasiyotumia udongo, kukiwa na mazao yaliyopandwa katika mabomba yaliyotobolewa meupe, huku kwa chini kukioneka ardhi iliyo na udongo na majani.

Banda lililoezekwa kwa vitambaa na vyuma, ndani yake kukiwa na kilimo cha kutumia maji bila udongo; kukiwa na mimea iliyopandwa ndani ya mabomba. Pia kuna binti anayeonekana akishika mazao hayo yanayotambaa.

Banda lenye kilimo cha umwagiliaji kisichotumia udongo, kikionekana na mimea iliyopandwa katika matundu yaliyopo katika mabomba hayo meupe, huku baadhi ya mabomba yakionekana na matundu yasiyo na mimea, na chini ya mabomba hayo kuna aridhi yenye udongo

Banda lililo na shamba lakilimo cha bila udongo lililoezekwa kwa mabati na nyavu nakushikiliwa kwa vyuma likiwa na mimea iliyopandwa katika mabomba meupe yenye matundu kwa mistari na chini kukiwa na ardhi yenye udongo.

Sehemu ya uzalishaji wa kuku iliyojengwa banda kubwa kwa mabati yaliyoshikiliwa katikati na miti, na juu ya paa kukiwa na mabomba yaliyopitisha umeme na taa zinazowaka. Na ndani ya banda hilo kukiwa na kuku wengi wenye rangi nyeupe na midomo myekundu. Na huku kukionekana vyombo vyekundu na nyeupe vya kulishia.

Sehemu ya banda cha kuzalishia kilimo cha uyoga, huku banda hilo likiwa limeezekwa kwa vyuma na mabati na ndani ya banda hilo kukiwa na udongo mweusi uliooteshwa udongo wenye rangi ya kahawia.

Chumba kikubwa cha ufugaji wa kuku, wenye rangi nyeupe na midomo ya njano, wakiwa katika chumba chenye kuta nyeupe, na huku katikati ya kuku hao wengi kukiwa kumefungwa vyuma vyeupe, na kamba nyekundu. Na katika mstari mwengine kukiwa na chuma cheupe, kilichofungwa kamba nyeusi.

Uzalishaji wa zao la kabeji lililo katika shamba kubwa, lenye udogo mwekundu na kabeji hizo zikiwa zimepandwa katika mistari, na kando ya shamba hilo kukiwa na vichaka vyenye miti midogo na manyasi.

Sehemu ya uzalishaji wa ng'ombe wa maziwa waliondani ya banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao na miti, na huku mbao hizo zikiwa zimefungwa vyumat, na katika vyuma hivyo kila chumba kikiwa na ng'ombe mmoja aliye na rangi nyeupe na nyeusi.

Eneo la wazi la shamba la uzalishaji wa zao la kabeji lililozungushiwa wigo wa nyaya na miti, na kando ya wigo huo kukionekana banda lililojengwa kwa matofali na mabati na katika shamba hilo kukiwa na kabeji zilizopandwa katika mistari.

Shamba la kilimo cha uzalishaji wa mazao mbalimbali, likionekana shamba kubwa lililo na mahindi yaliyochanganywa na mimea ya maharage; na katika matuta hayo, katikati kukiwa na zao la mihogo. Pembezoni mwa shamba ikionekana miembe miwili na mnazi mmoja.

Sehemu ya banda kubwa lililowezekwa kwa mabati, na vyuma na huku ndani ya banda hilo wakionekana kuku wengi weupe wenye midomo mekundu na huku wakiwa wamesima.

Sehemu ya banda la uzalishaji wa kilimo lililotengenezwa kwa nyavu nyeupe na vyuma, na ndani ya banda hilo kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa na kufungwa kwa kamba zilizoelekezwa katika paa la banda hilo. Na huku wakionekana watu wawili wanaoangalia mimea hiyo.

Sehemu ya banda la kilimo lililoezekwa kwa nyavu ya vitambaa vyeupe na vyuma vilivyokunjwa, na ndani ya banda hilo kukiwa na zao lilipandwa katika matuta, na vimistari vilivyo katikati vyenye majani makavu.

Sehemu ya uzalishaji wa zao la nyanya kukiwa na chumba chenye kuta za rangi ya maziwa, na ndani ya chumba hicho kukiwa na mashine iliyofungwa kwa vyuma vyeupe, na juu ya mashine hiyo kukiwa na nyanya nyekundu zilizoiva tayari kwa usindikaji.

Sehemu ya ufugaji wa ng'ombe wakiwa ndani ya banda lilijengwa kwa kuta zilizowekewa vyumba, huku kukiwa na ng'ombe watano wanne wakiwa na rangi ya kahawia na vichwa vyeupe na mmoja akiwa na rangi nyeusi na kichwa cheupe huku wakiwa wameinama wakila chakula katika banda hilo.

Banda la kilimo lililoezekwa kwa nyavu nyeupe na vyuma virefu vilivyokunjwa, na ndani ya Banda hilo kukiwa na shamba lenye udongo mwekundu ambalo sehemu ya katikati kuna matuta yaliyofungwa kamba na kando kukiwa na mimea mirefu na mifupi ya aina mbalimbali, na huku akiwa mtu amesimama ndani.

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji kilicholimwa katika banda kubwa lilioezekwa kwa vitambaa vyeupe na kufungwa vyuma juu, huku vikionekana vitalu vyenye mimea ya kijani na mipira myeusi ya maji ikiwa kando ya mimea hiyo.

Sehemu la shamba la uzalishaji wa nyanya, likiwa limejengwa katika banda lililojengwa kwa mbao na bati na huku ndani ya shamba hilo kukiwa na nyanya zilizosimamishwa kwenye miti na kufungwa kwa kamba na huku akionekana kijana aliyevaa shati la zambarau akiwa na kofia nyeusi akiwa ameshika baadhi ya miche hiyo.

Sehemu ya wazi yenye shamba kubwa la mpunga uliotayari kuvunwa na kando ikionekana miti mikubwa na ndani ya shamba hilo kukiwa na mashine kubwa ya kuvunia mpunga yenye rangi ya kijani na njano na, huku chini kukiwa na mtu aliyevaa nguo nyeupe na dereva akiwa katika chombo chiko.

Kilimo cha uzalishaji kilichoandaliwa katika banda kubwa lililoezekwa kwa nyavu nyeupe, na vyuma vilivyofungwa juu na pembeni mwa shamba hilo, huku tukiona mazao yakiwa yamepadwa katika mistari mitatu na katika udongo wenye rangi nyekundu.

Uzalishaji wa kilimo cha vitunguu maji vilivyovunwa na kuwekwa chini, huku tukiona baadhi vikiwa ndani ya tenga lenye rangi ya bluu, na huku kukionekana mkono wa binadamu ulioshika vitunguu vitatu na kuviweka ndani ya tenga hilo.

Banda lililofunikwa na paa juu, iliyoshikiliwa na nguzo za miti, kukiwa na mimea iliyopandwa ardhini, ya kijani, na mtu aliyeinama amevaa nguo nyekundu na kofika kichwani.

Sehemu ya ardhi ya uzalishaji wa kilimo cha nyanya, zikiwa zimefungwa kwa kamba na kuning'inizwa, huku baadhi ya matunda yakiwa tayari yameiva, na mengine yakiwa mabichi huku yakining'inia, na pia sehemu ya chini ya ardhi ukionekana udongo.

Kilimo cha uzalishaji wa zao la nyanya tukiona kuna matuta, ambapo pamepandwa nyanya zikiwa zimefungiwa miti na kamba, na huku baadhi ya nyanya zikiwa zimeiva na nyingine zikiwa bado mbichi, na katikati ya kila tuta tunaona kuna vimifereji vilivyopigwa kwa ustadi.

Sehemu ya shamba la mbogamboga zilizopandwa katika shamba lenye udongo mwekundu pembeni kukiwa na mabanda na nyumba na miti mirefu ya kijani, mashamba yenye majani na barabara inayoelekea mlimani.

Sehemu ya kilimo cha viwanda na uzalishaji wa kuku wa mayai wenye rangi nyekundu, wakiwa katika banda kubwa liloloezekwa kwa nyavu na mbao.

Shamba la umwagiliaji lililo pimwa matuta yaliyo pandwa mimea katika mistari mitatu, na huku katikati pakiwa kumefungwa mipira myeusi kwaajili ya umwagiliaji.

Shamba la kilimo cha umwagiliaji huku ikionekana ardhi ndogo iliyolimwa na kuchimbwa mashimo yaliyofungiwa mipira midogo myeusi ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, na eneo hilo pembeni likiwa limezungushiwa kiukuta kidogo cha simenti.

Sehemu ya kilimo cha umwagiliaji, ukiwa na shamba lililolimwa lenye udongo usiokuwa na Mazao nakando ya, shamba hilo kukiwa na vichaka vya Miti ya kijani, na huku shamba hilo likiwa limefungwa, kwa mipira myeusi iliyotandazwa kwa mistari mingine katikati na mingine pembezoni mwa shamba hilo.

Sehemu ya shamba yenye kilimo cha umwagiliaji, huku kukiwa na miche iliyo pandwa shambani kwa mistari na mipira meusi iliyo tandazwa katika mistari, na shamba hilo likiwa limezungukwa na miti mirefu na fensi ya wani.

Sehemu ya shamba kwa njia ya umwagiliaji kukiwa tayari na mazao ya kijani yaliyopandwa katika shamba hilo kwa mistari na huku kukiwa na mipira myeusi ya maji iliyofungwa katika mstari wa shamba hilo lenye mazao.

Sehemu ya kilimo cha umwagiliaji yakionekana matuta yaliyopandwa mazao ya kijani juu yake na kando ya matuta hayo kukiwa na mifereji iliyojaa maji na baadhi ya matuta yakiwa yamebomolewa na maji hayo.

Shamba la kilimo cha umwagiliaji kilicho limwa katika matuta madogo na kupandwa mimea juu yake na katikati ya matuta hayo kwenye mimea kukiwa na mipira ya maji yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo la shamba kubwa lenye kilimo cha umwagiliaji, kukiwa na mazao yaliyopandwa kwa mistari katika shamba hilo, na huku pembeni kukiwa na mpira mkubwa wa maji uliofungwa mabomba marefu yanayomwaga maji katika shamba hilo.

Sehemu ya kilimo cha umwagiliaji, lenye shamba kubwa lililopanda mahindi, na kando ya shamba hilo kukiwa na bomba kubwa lenye rangi nyeupe, lililo na matundu madogo yanayomwaga maji katika shamba hilo.

Shamba la kilimo cha mfumo wa umwagiliaji, ukiwa na matuta yaliyopandwa mimea ya kijani juu yake, na huku kukiwa na mabomba meusi ya mipira yaliyopita juu ya matuta hayo, na huku kando kukiwa na maji chini.

Shamba liliolimwa lenye udongo mwekundu lililopandwa mimea kwa mstari huku likiwa limetandazwa mipira midogo myeusi, katika Kila mstari wenye mmea. Na sehemu ya mbele ya shamba hilo kukiwa na mpira mkubwa wa rangi ya bluu.

Sehemu ya shamba la mfumo wa umwagiliaji, likiwa limepandwa miche na kufungiwa mipira ya maji kwaajili ya umwagiliaji.

Mandhari ya ardhi iliyo na milima na sehemu ya tambalale na katika milima hiyo kukionekana mlima mdogo kwa mbele na mkubwa kwa nyuma, ulio na miti midogo na vichaka na sehemu ya tambalale kukiwa na nyasi mbichi.

Madhari ya ardhi iliyo tambarare Iliyo na vichaka vyenye miti midogo vyenye majani mabichi na huku kukiwa na nyasi mbichi zilizunguka katika eneo hilo na sehemu ya juu ya anga kukiwa na na mawingu yenye rangi nyeupe.

Mandhari hii ya ardhi iliyo na miti mikubwa michache na kwa mbali ikionekana milima mikubwa, huku katika ardhi hiyo kukiwa na nyasi nyingi zilizokauka, na kukiwa na miti iliyoota mbalimbali na juu ya anga kukionekana mawingu.

Mandhari ya msitu mdogo ulio na miti mifupi na majani mabichi mafupi na kando ya msitu huo kukionekana majengo makubwa kwa mbali, huku katika msitu huo kukionekana mnyama mrefu aina ya Twiga akiwa amesimama.

Mandhari ya ardhi iliyo na milima mikubwa yenye miti ya kijani na sehemu ya tambarare, ikiwa na nyasi fupi na vichaka vya miti, huku katikati kukiwa na barabara kubwa ya kiwango cha udongo.

Mandhari ya ardhi iliyo na milima michache na sehemu ya tambarale iliyo na miti midogo na nyasi fupi, na katikati ya sehemu hiyo ya ardhi kukiwa na barabara ya vumbi.

Mandhari ya msitu wenye miti midogo na mikubwa ya kijani na vichaka na nyasi fupi, na katikati ya msitu huo kukionekana njia ya waenda kwa miguu inayoelekea katika bonde.

Madhari ya ardhi iliyo na milima na sehemu ya tambarare, ambapo katika milima kukionekana miti mikubwa na midogo na katika sehemu ya tambarare kukiwa na ardhi iliyo na miti michache na udongo, na katika anga yakionekana na wingu jeupe.

Mandhari ya mbuga iliyo na nyasi chache zilizo kauka, na vichaka vichache vya miti, huku kukionekana mnyama mmoja aina ya swala akiwa anakimbia, na katika eneo la tambalale kukiwa na njia iliyopita katika mbuga hiyo, na mbele kukionekana kisiwa chenye maji.

Mandhari ya kijiji kilicho katika miinuko na mabonde kukionekana nyumba katikati ya miti na kukiwa na miti ya kijani na mashamba yaliyopandwa mazao ya kijani na huku likionekana anga lenye mawingu meupe.

Mandhari ya pori lenye misitu likiwa na miti mikubwa michache na vichaka vidogo, na nyasi fupi na katikati ya pori hilo kukiwa na barabara inayopita.

Sehemu ya mandhari ya shamba, kukionekana kwa mbele maghorofa marefu na anga lenye mawingu ya kijivu, na kando ya shamba hilo kukionekana mnyama aliyelala chini kwenye udongo na huku sehemu kukiwa na vichaka vya miti ya kijani.

Sehemu ya ardhi yenye milima mikubwa yenye miti ya kijani, na sehemu ya tambarare kukiwa na miti michache na ardhi yenye udongo isiyo na nyasi na miti, na anga lenye mawingu meupe.

Mandhari ya mlima mkubwa na bonde yenye msitu mkubwa kileleni, ukiwa na miti mikubwa ya kijani na huku bondeni kukiwa na miti midogo na vichaka na majani, na katika anga kukionekana mawingu yenye rangi nyeupe.

Sehemu ya ardhi yenye nyasi za kijani, miti mirefu miwili na sehemu iliyo na maji na milima kwa mbali, na anga lenye mawingu ya rangi ya bluu na nyeupe, na huku chini ya miti hiyo kukiwa na mawe makubwa.

Mandhari ya ardhi iliyo na msitu wenye miti michache, na nyasi fupi za kijani na mashamba yaliyolimwa na katikati ya ardhi hiyo kukiwa na barabara nyembamba, pia kukiwa na nyumba chache zinazoonekana kwa mbali.

Mandhari yenye shamba kubwa lililopandwa mpunga, na huku angani kukionekana mawingu meupe na pembezoni mwa shamba hilo kukionekana miti mikubwa kwa mbali.

Mandhari yenye miti ya rangi ya kijani, iliyozungukwa na nyasi kavu, huku mbele ya miti hiyo wakionekana twiga watano waliosimama, na pia juu likionekana anga lenye rangi ya bluu.

Sehemu ya ardhi iliyo na miinuko na sehemu ya bonde, kuliko na miti ya kijani na majani mabichi, na huku sehemu ya bondeni kukiwa na kijito cha maji kilichopita katikati ya eneo hilo.

Mandhari ya ardhi iliyo na miti mikubwa ya kijani na vichaka vya miti midogo na nyasi fupi za kijani. huku kukiwa na barabara ndogo zilizopita katikati ya ardhi hiyo na nyumba moja ikionekana pembeni.

Sehemu ya ardhi yenye milima mikubwa na midogo na sehemu ya tambarare, pia katika sehemu ya ardhi hiyo kuna mabonde yanayoonekana, kuna mazao yaliyopandwa ndani yake.

Sehemu ya ardhi yenye miinuko na mabonde, huku kukionekana kijito cha mto, chenye maji kilichoanzia kwenye mwinuko na kushuka bondeni, huku sehemu hiyo ikionekana kuwa na vichaka vya miti michache na majani machache.

Ardhi yenye miti ya kijani mikubwa na midogo, pia kuna alama ya barabara inayoonyesha ndani ya msitu huo ikiwa na alama ya daraja chakavu lililojengwa kwa mawe.

Sehemu ya ardhi inayoonyesha sehemu ya tambarare ambayo ina miti michache ya kijani na nyasi fupi za kijani na pia kuna sehemu inayoonyesha ardhi isiyokuwa na miti wala majani .

Sehemu ya ardhi iliyo na vilima viwili, vyenye majani ya kijani na vichaka, na huku kwa nyuma kukionekana anga lenye mawingu meupe.

Sehemu ya ardhi iliyozungukwa na vichaka vya majani na huku sehemu ya katikati kukionekana kijito kilichojaa mchanga na maji; na katika anga yakionekana mawingu yenye rangi nyeupe na bluu.

Sehemu ya ardhi yenye uoto wa asili unaoonekana na miti ya kijani na majani katika mabonde na miinuko, na pia sehemu ya anga la bluu lenye mawingu meupe.

Sehemu ya ardhi inayoonekana ikiwa na sehemu ya nchi kavu, na sehemu nyingine ikiwa na maji. Katika sehemu ya nchi kavu kunaonekana pundamilia watano wakiwa wanakula majani, na sehemu ya majini kunaonekana kukiwa na ndege weupe ndani ya maji hayo.

Sehemu ya ardhi iliyozungukwa na mto mkubwa, na sehemu ya nchi kavu ikiwa na majengo ya ghorofa yenye rangi ya bluu, na sehemu ya miinuko kukiwa na miti mikubwa ya kijani na mashamba, pia kuna kuna barabara kubwa ya lami iliyo na taa za barabarani.

Sehemu ya ardhi ikionekana kuwa na miti ya kijani, pia baadhi ya sehemu ikionekana milima iliyo na miti ya kijani, na baadhi ya sehemu kukiwa na milima yenye mawe yaliyobebana.

Sehemu ya ardhi yenye tambarare, mabonde na milima ikiwa na uoto wa asili unaoonyesha kuna miti ya kijani na majani; pia na barabara iliyopita katika ardhi hiyo na sehemu ya anga yakionekana mawingu.

Chumba cha kufugia wanyama aina ya mbuzi kilicho kando ya jengo lenye rangi yeupe, na huku likiwa limejengwa kwa mbao. Na ndani ya chumba hicho kukiwa na nyasi zilizokatwa za rangi ya kijani. Na pembeni kukiwa na kibanda cha mbao kilichojazwa nyasi, na akionekana mbuzi huyo kula manyasi hayo.

Eneo la shamba lililo na mazao ya mahindi yakiwashambani, na huku kukiwa na sehemu ya ardhi iliyo na nyasi ndefu, mbichi na katika nyasi hizo kukiwa mbuzi watatu waliofungwa kamba na mmoja akiwa ameshikwa mdomo na mtu aliyevaa nguo nyeusi na miwani.

Kilimo cha ufugaji wa nyuki, akionekana mtu aliyevaa suruali yenye kofia pamoja na koti jeupe na miwani akitoa asali katika visanduku vya mbao katika msitu wa miti na huku akiwa amevaa mipira ya njano mikononi.

Kilimo cha ufugaji, wakionekana kina mama wawili, mmoja akiwa amevaa nguo ya bluu aliyoifunga kiunoni na mwingine ameonekana akifunga kitambaa kichwani huku wakiwa wamemshikilia mbuzi mweupe mwenye kamba shingoni, wakiwa wamesimama mbele ya shamba lenye mazao ya kijani.

Kilimo cha ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, na kondoo. Wakiwa na mwangalizi wa mifugo hiyo wakila majani pembezoni mwa miti iliyoko barabarani pia katika barabara hiyo tunaona kuna watu wanne wawili wakiwa wanatembea kwa miguu, na wawili wakiwa wamepanda baskeli.

Eneo la ardhi lillilo na nyasi fupi za kijani huku akionekana ndege aina ya kanga akiwa na vifaranga vyenye rangi nyeupe na vingine vikiwa na rangi ya kijivu.

Chumba cha kufugia kuku wa nyama chenye kuta zenye rangi nyeupe, milango na madirisha yenye rangi ya kijani. Na ndani ya chumba hicho kukiwa na vyombo vya kulishia kuku vyenye rangi ya kahawia na kijani, na huku wakionekana kuku wengi wenye rangi nyeupe wakiwa katika makundi wakila katika vyombo hivyo.

Ndege wa kufugwa aina ya kanga, walio na rangi nyeusi, na madoa meupe na midomo yao ikiwa mekundu, wakiwa wamesimama katika bustani iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Chumba kidogo cha ufugaji wa kuku chenye rangi nyeupe, huku wakionekana kuku wengi waliolundikana sehemu moja wenye rangi ya maziwa na rangi nyeusi wakiwa na midomo mirefu yenye rangi nyekundu.

Sehemu ya banda la kuku lililojengwa kwa mabati na miti, likiwa na kuku wengi wenye rangi ya kahawia, na ndani ikionekana kifaa cha kulishia kilichoning'inizwa chenye rangi nyekundu, na mtu anayetoa huduma akiwa amevaa koti jeupe na sketi nyeusi, na huku akiingiza mkono kutoa kitu ndani ya kopo.

Kundi la kuku wa mayai wakiwa wanakula vipande vya matikiti, na anaonekana mtu aliyechuchumaa akiwa amevaa kofia nyekundu, mabuti meusi; na pia kuna mafungu saba ya mayai pembeni yake.

Sehemu ya banda la kufugia bata likiwa limeezekwa kwa miti na nyavu pembeni kukiwa ndani na bata weupe pia na kijana aliyeshika mfuko mweupe mikononi akiwapatia bata hao chakula.

Mbegu za kilimo zilizo ndani ya kibahasha kidogo chenye rangi ya njano na ufito wa kijani. Katikati ya kibahasha hicho kukiwa na rangi nyeupe yenye maandishi meusi na kuchorwa picha ya mmea huo.

Mbegu za kilimo zilizowekwa ndani ya kibaasha kidogo chenye rangi ya njano na ufito wa rangi ya kijani, na mbele ya kibaasha hicho kukiwa na maandishi ya kijani na pia ikionekana picha ya mmea uliochorwa wenye rangi ya kijani.

Eneo la wazi lenye shamba kubwa la mazao ya mahindi, likiwa limepandwa mahindi katika mistari, na katika sehemu ya wazi kati ya mmea na mmea, kukiwa sehemu yenye udongo mwekundu usiokua na manyasi.

Mbegu za kilimo zikiwa ndani ya chumba chenye kuta nyeupe, huku kukionekana shelfu na meza zilizopangwa mifuko ya mbegu hizo, na nyuma ya meza akionekana binti aliyevaa nguo ya damu ya mzee na miwani.

Sehemu ya duka lenye mbegu za kilimo, zikiwa ndani ya chumba chenye rangi nyeupe, na shelfu ya rangi ya kahawia, huku katika shelfu hizo kukionekana vipaketi na chupa za dawa na mbegu mbalimbali.

Chumba chenye mbegu za kilimo zilizo ndani ya vimifuko vidogo na makopo yenye rangi nyeupe na nyekundu, yakiwa ndani ya maboksi makubwa ndani ya chumba hicho.

Kilimo cha mbegu, huku ikionekana sehemu ya shamba iliyozungukwa na mimea ya kijani, na ndani yake kukiwa na kitalu kidogo, chenye udongo mweusi, kilichochorwa mistari juu; huku wakionekana watu wanne, baadhi wakiwa wameshika vikasha vyeupe vya mbegu na kuweka mbegu hizo katika mistari ya kitalu hicho.

Sehemu ya shamba kubwa lililopandwa mimea ya kijani kwa mistari, na huku katika kila mstari wenye mimea ukiwa na mipira meusi iliyofungwa kwa ajili ya umwagiliaji wa shamba hilo.

Sehemu ya mbegu za kilimo zilizopandwa ndani ya makasha meusi yenye udongo, ndani yake na ndani ya makasha hayo ikionekana mimea ya kijani iliyooteshwa ndani ya makasha hayo na kupangwa juu ya vichanja.

Sehemu ya wazi iliyosakafiwa na kando kukiwa kumepangwa magunia ya mbegu yenye rangi nyeupe na kuzungukwa na watu, na katika sehemu iliyosakafiwa wakionekana watu walioshika gunia na kulifungua, huku wakimwaga mbegu hizo juu ya sakafu iliyosakafiwa.

Sehemu yenye vibahasha vidogo vyenye mbegu za kilimo, vyenye rangi nyeupe na kijani, na mbele ya vibahasha hivyo vidogo kukiwa na picha za mazao mbalimbali, kama: nyanya, karoti, hoho spinachi na chainizi.

Chumba cha uzalishaji wa mbegu za kilimo, kukionekana visanduku vikubwa vyenye rangi nyeusi na ndani ya visanduku hivyo kukiwa na udongo, na tayari ndani yake umepandwa miche yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya chumba kilicho na madirisha makubwa ya kioo na meza, na juu ya meza hiyo kukiwa na vyombo vidogo vyenye rangi nyeusi na nyekundu, vilivyopandwa mimea ndani yake.

Banda lenye mbegu za kilimo cha mazao, zikiwa zimepandwa katika viboksi, vilivyowekwa udongo na kupangwa katika vitalu, na huku kukiwa na miti inayoonekana yenye rangi nyeupe.

Sehemu ya shamba lililolimwa na kupandwa miche yenye rangi ya kijani kwa mistari, na katika kila mstari kukiwa na mpira mweusi kwa ajili ya kumwagilia miche hiyo, na kando kukiwa na miti mingine mikubwa ya kijani inayoonekana.

Sehemu ya shamba iliyo na kilimo cha mbegu huku ikionekana mimea iliyotayari imepandwa na kutifuliwa udongo. Huku kando ya mimea hio kukiwa na mipira yenye rangi ya bluu bahari na meusi iliyofungwa katika kila tuta kwa ajili ya umwagiliaji.

Mbegu za mazao ya mahindi zikiwa tayari zimepakiwa ndani ya magunia yenye rangi nyeupe yaliyo wazi, na kando wakionekana vijana wakikagua mahindi hayo, na mbele kukionekana mahindi hayo yakiwa bado kwenye maboksi, na pembeni likionekana shamba lililo na mahindi yaliyokauka.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa kwa vyuma na makaratasi meupe mfano wa turubai, kukionekana ndani kukiwa na miche iliyopandwa katika vimifuko vidogo vyeusi na kupangwa katika vitalu, huku pembezoni kukiwa na mifereji.

Naona shamba la uzalishaji wa mbegu aina ya mahindi yaliyostawi, yaliyopandwa katika udongo usio na majani; na mahindi hayo yamepandwa katika mistari ya mfumo wa nusu duara.

Miche ya mbegu ikiwa shambani ya kijani iliyoonekana imepandwa kwa mistari huku kukionekana mabomba yenye rangi ya kijani yaliyotandazwa katika shamba hilo kwa mistari kwa ajili ya umwagiliaji.

Makopo yenye mbegu za kilimo yenye rangi ya grei, maandishi ya njano na nyeupe; na picha ya mimea ya kijani ikiwa imechorwa juu ya makopo hayo matatu yaliyohifadhiwa kwenye chumba.

Kifuko kidogo cha mbegu chenye rangi ya njano na nyeupe, kikiwa na maandishi ya njano na kijani huku kikiwa kimechorwa kabeji iliyokomaa kwa mbele.

Banda la mbao liliojengwa kwa mbao, na kufunikwa na kipande cha bati, na huku ndani ya banda hilo wakionekana wanyama wakufugwa aina ya mbwa. Banda hilo likiwa pembezoni mwa ukuta wa nyumba, na sehemu ya mbele ya banda hilo, kukiwa na mbwa wawili waliolala.

Sehemu ya ardhi iliyozungukwa na majani ya kijani na miti mikubwa ya kijani, huku kukiwa na mabanda matatu yaliyozungushiwa kwa wigo wa nyaya na vyuma. Na huku kwa ndani kukiwa na mabanda ya matatu mawili, yakiwa sehemu ya chini na moja likiwa sehemu ya juu na mbwa wakionekana kwa nje.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati likiwa na mlango mmoja uliowazi, na ndani ya banda sehemu ya mlangoni amesimama mbwa mweusi aliyefungwa kamba shingoni.

Sehemu ya wazi iliyo na udongo na majani makavu. Huku akionekana mnyama wa porini mwenye rangi ya kahawia na kando wakionekana watu wanaoonekana sehemu ya miguu wakiwa wamevaa raba na mmoja akiwa ameinama huku mkono mmoja ukimshika mnyama huyo katika sehemu ya mgongo.

Sehemu ya msitu iliyo na wanyama pori aina ya tembo na huku wakionekana maafisa wanyama pori walioshika machupa makubwa meupe ya dawa. Huku wakiwa wamevalia makoti ya kijani, kofia na buti nyeusi huku wakiwapa wanyama hao dawa katika midomo hao.

Mnyama wa porini aina ya tembo akiwa amesimama katika ardhi yenye udongo mwekundu, na kando kukiwa na msitu mkubwa wenye nyasi fupi za kijani na miti mirefu. Na huku pembeni wakiwa wamesimama mabwanapori waliovaa makoti ya kijani na mabuti meusi.

Mnyama wa porini aina ya ndege, mwenye rangi ya kahawia katika tumbo lake, rangi nyeupe na nyeusi, akiwa amesimama katika tawi lenye majani na pembeni kukiwa na matawi yasiyokuwa na majani.

Mnyama wa porini aliye na rangi nyeusi, na tumboni akiwa na rangi nyupe yenye madoa meusi, aina ya ndege huyo akiwa juu ya tawi la mti ulio mkavu.

Mnyama wa mwituni mwenye rangi nyeusi kwenye mikono, mwilini akiwa na rangi ya grei na sehemu ya nyuma akiwa na rangi ya kahawia na macho ya kahawia pembeni yake kukiwa na mimea miwili ya kijani.

Mnyama wa porini aina ya ndege akiwa katika bustani yenye majani mabichi, ndege huyu anamiguu mirefu yenye rangi nyeupe na nyeusi, macho mekundu na mdomo mrefu na vitu kichwani vilivyochongoka.